Kompyuta mbili za mezani, kila moja ikiwa na keyboard na panya yake. Kompyuta hizo ni za chapa ya "Dell". Meza hiyo pia ina daftari mbili za rangi tofauti tofauti na vitabu vichache upande wa kulia. Ukuta nyuma ya kompyuta unaonekana na sehemu ya rangi imeanguka au imeharibika kidogo.

Mwanamke ameketi amevalia shati nyekundu, pande ya kushoto mna bendera ndogo ya Kenya, amevalia nguo ya mazoezi chini ya rangi nyeusi yupo tayari kuanza shughuli ya mazoezi.

Kurasa mbili kutoka kwa kitabu cha kingereza cha watoto chenye mahudhui kuhusu maadili na tabia njema hasa nyumbani na wakati wa kula . Inaelezea umuhimu wa kuwa na tabia njema nyumbani kama kuonyesha shukrani kwa kazi ya wazazi kutunza usafi na kuweka vitu mahali pake.

Bango la elimu linalopatikana darasani au katika mazingira ya shule ya msingi, maudhui yake ni ya kuwasaidia watoto kujifunza mambo ya msikiti kama vile mwelekeo wa kushoto na wa kulia pamoja na umuhimu wa kujifunza kwa pamoja. Sehemu ya juu ya bango imeandikwa Cheza, Jifunze na Kukuwa Pamoja. Hii ni kauli inamaanisha ushirikiano ukjifunzaji wa pamoja miongoni mwa wanafunzi.

Mwanariadha Samson wajuka kutoka Kenya akiruka kwenye uwanja wa kuruka mbali. Anaonekana akiwa hewani wakati wa hatua ya kuruka akiwa amevalia fulana nyeusi na kaptura ya kijivu.

Jengo la mandhari ya shule iliyo na maandishi ya kiarabu juu ya kibao cha shule, ambayo inaelekea kubwa tafsiri ya jina hilo. Mandhari inaonyesha mazingira ya kijani yenye miti ya minazi, mitende na mimea mingine ya kitropiki. Ikiashiria kuwa shule hii iko katika eneo lenye hali ya hewa ya pwani au joto. Kuna kisima cha zamani.

Bango lililoekwa katika nguzo ya mlingoti au nguzo la saruji, bango hilo lina maandishi ya kiingereza katikati kuna mshale unaoonyesha unafaa kuenda kushoto alafu mbele kidogo Ku

Rundo la vitabu la hadithi au fasihi simulizi ambayo inaonekana kuwekwa kwenye rafu au meza ya duka au maktaba. Kitabu kilicho juu kabisa kinaitwa Ayubu Mashakani kilichoandikwa na John Ambad hiki ni mojawapo 𝑦a 𝑣𝑖𝑡𝑎𝑏u 𝑣𝑦a hadithi amba𝑣𝑦o watoto au wanafunzi kusoma.

Kundi la watu walio valia sare mbalimbali, wakiwa kwenye mazingira ya mazoezi ya dondi. Wengine kati yao wako kwenye viti vya magurudumu. Jambo linaloashiria kuwa ni wanamichezo wenye ulemavu, hasa kutoka timu ya dondi ya walemavu. Wanaonekana wamevalia mavazi ya mchezo yenye neno Kenya na vifaa vya dondi kama glavu na helmeti.

Jengo linaloendelea kujengwa au kukarabatiwa. Jengo la orofa mbili linaloonekana kuwa la matumizi ya shule, ofisi au hoteli kutokana na muundo wake. Jengo hili lina nguzo za rangi ya manjano na kuta za mawe ya rangi ya kijivu. Sehemu ya juu ya paa bado linajengwa. Tunaweza kuona wafanyakazi.

Mlango mwekundu lililo na mabango mawili. Bango la juu kabisa limeandikwa mwaka wa kwanza, bango hili ni kubwa kabisa lina maana kuwa mwalimu wa darasa hili, ambaye anaitwa mwalimu Agnes, anakaribisha wanafunzi na wageni ambao wanakuja katika darasa hili.

Bango lenye maandishi ya kuashiria hapo ni shule likiwa kwa ukuta. Mbele ya bango hilo kuna wasichana wawili waliovaa sare za shule; mmoja amesimama na mguu wake umeegemea akitazama chini na mwingine amesimama akikumbatia mkono wake mmoja huku akiwa amevalia barakoa kwa uso. Picha inaonyesha mazingira ya shule na wanafunzi wake.

Ubao wa darasani ulioandikwa tarehe na chini yake kuna swali lililoandikwa kwa kiingereza likiuliza Samueli alijibu vipi Mungu alipomwita. Swali hili linaonekana kuwa sehemu ya somo la elimu ya dini au bibilia likiwa linahusu hadithi ya Samueli katika agano la kale.

Mashindano ya mbio za wanariadha ambapo kuna mshawishi na mpiganaji ambaye ana ulemavu wa kuona. Mwanariadha aliyevaa vazi la rangi ya manjano na lebo yenye neno guide . Ni mshawishi wake ambaye anamsaidia mbio kwa kumuongoza ili asiangalie mbele kwa sababu hana uwezo wa kuona vizuri. Mwanariadha mwingine amevaa vazi la rangi nyekundu yenye neno Kenya.

Bustani nzuri yenye nyasi za kijani na miti midogo na mikubwa upande wa nyuma. Kuna mabango madogo yanayoelezea mahali pa kukusanyika wakati wa moto. Kwa upande wa kulia kuna jengo lenye rangi ya kijivu na paa nyekundu lenye sebuleni au sehemu ya kuingia. Pia inaonyesha mazingira tulivu yanayopendeza.

Mtu akiendesha baiskeli ya kisasa ya speed yenye rangi ya manjano yenye lebo ya Panarello. Mtu huyo amevaa mavazi ya mchezo ya kuendesha baiskeli ambayo ni mepesi na yenye kubebwa na hewa kwa urahisi. Pia amevaa helmeti na miwani ya jua kwa usalama wa ulinzi wa macho yake.

Mwanamichezo ya Elena Wira, ameketi katika benchi la mazoezi ya kubinua vyuma vizito. Kipengele cha chini kinaonyesha amezaliwa Kenya, tarehe 15 mwezi wa Aprili. Anaishi na ulemavu.